Jukwaa hili la kidijitali linarahisisha upatikanaji wa masomo ikiboresha uzoefu wa kujifunza kwa urahisi na ufanisi. Kijana anazingatia somo la mtandaoni kupitia kompyuta ndogo akichukua maarifa kutoka kwa mwalimu anayeonekana kidijitali ubaoni. Wanafunzi wengine wanashiriki kikamilifu katika nafasi hii ya kazi wakitumia teknolojia kwa elimu.

Mtu anatumia kompyuta ndogo kwa mkutano wa video. Wanafunzi au wenzake wengi, wanaonekana kwenye skrini, wakishiriki kikao cha mtandaoni. Jukwaa hili la kidijitali linarahisisha kujifunza kwa mbali na mawasiliano ya kikazi. Ni mfano halisi wa matumizi ya teknolojia, katika elimu na kazi ya kisasa.

Mtaalamu anajifunza kwa kutumia kompyuta ndogo akiwa amevaa vipokea sauti vya maskioni. Anazingatia masomo ya kidijitali akitumia mifumo ya elimu mtandaoni. Mazingira yake yanaonyesha utulivu na umakini katika kujisomea.

Mwanafunzi anatumia kompyuta ndogo kwa masomo ya mtandaoni. Jukwaa la kidijitali linaonyesha ilani na vitabu ikisisitiza elimu ya mbali. Teknolojia inarahisisha upatikanaji wa maarifa popote. Mtoto anajifunza kwa bidii akitumia vifaa vya kisasa kwa maendeleo yake kielimu.

Mwalimu na wanafunzi wanajifunza kwa pamoja, wakitumia kompyuta. Huu ni mfano halisi wa elimu dijitali, na majukwaa ya kujifunzia mtandaoni, yakitumika darasani. Teknolojia inawezesha wanafunzi kupata maarifa mapya kwa urahisi.

Mwanamke anatabasamu akitumia komputa akiwa amejikita kwenye mazingira ya kujifunza kidijitali. Anaonekana akipitia maudhui ya mtandaoni au akishiriki katika somo la kielektroniki.

Wanafunzi wanajifunza kwa bidii kwa kutumia kompyuta ndogo na vifaa vya kidijitali. Mafunzo ya mtandaoni yameleta mapinduzi elimu yakitoa fursa za kujifunza kwa urahisi. Teknolojia inawawezesha vijana kupata maarifa mapya na kuimarisha ujuzi wao.

Wanafunzi wanajifunza kwa bidii wakitumia kompyuta ndogo kama dhana kuu ya elimu. Mifumo ya kidijitali inawawezesha kupata maarifa na ujuzi mpya. Hii ni taswira ya kujifunza mtandaoni ambapo wanafunzi wanashiriki kikamilifu katika mazingira ya kidijitali.

Mtu amevaa kofia ya sweta akitumia kompyuta na skrini ya ziada, anaonekana akishiriki katika mkutano wa mtandaoni au darasani la kielektroniki huku picha za washiriki wengine zikionekana kwenye skrini ya kompyuta ndogo.

Wanafunzi wanajifunza kwa furaha kupitia kwa uhalisia pepe, wakitumia vifaa vya kisasa vya kidijitali. Hii inawakilisha elimu jumuishi, inayowezesha uzoefu wa kujifunza wa kina. Teknolojia inawezesha wanafunzi kuchunguza ulimwengu mpya, ikiboresha masomo.

Mwanafunzi anatumia kompyuta mkononi na daftari kwa masomo ya mtandaoni. Anatumia jukwaa la kidigitali kwa kujifunza huku akichukua dondoo muhimu. Vifaa vya kielktroniki vinarahisisha upatakanaji wa maarifa. Hii ni taswira ya elimu ya kisasa inayotegemea teknolojia.

Elimu ya kidijitali inastawi ikitumia majukwaa mitandaoni. Wanafunzi wanajifunza kwa urahisi kupitia video huku wataalamu wakifanya kazi zao kwa kutumia kompyuta ndogo. Teknolojia inawezesha ufikiaji wa maarifa popote.

Mwanamke anatabasamu akitumia kompyuta ndogo na vifaa vya masikioni akijihusisha na masomo ya mtandaoni. Amejikita kwenye daftari akiandika madokezo muhimu. Mazingira haya yanaonyesha vizuri jinsi mifumo ya kidijitali inawezesha elimu kwa urahisi.

Mwanafunzi anatumia kompyuta mkononi akijifunza kupitia jukwaa la kidijitali. Mkono yake imetulia kwenye kibodi ikionyesha umakini katika masomo ya mtandaoni. Mchoro ya data inayoelea juu ya kifaa inaashiria muunganisho wa mtandao na ufikiaji wa taarifa nyingi.

Jukwaa la kidijitali huleta wanafunzi pamoja wakizunguka maarifa ya ulimwengu. Vitabu vimerundikana vikisisitiza umuhimu wa kujifunza mtandaoni na rasilimali. Huu ni mfumo bora wa elimu ya mbali, ukitumia teknolojia kuunganisha akili mbali mbali.

Haya ni mazingira ya malazi ya wanafunzi yenye vitanda vya ghorofa. Vyumba hivi, hutoa nafasi ya kulala kwa wanafunzi. Sehemu muhimu ya miundombinu ya elimu hasa kwa shule za bweni. Vitanda hivi huokoa nafasi vikiwezesha wanafunzi wengi kukaa pamoja.

Ukumbi mkubwa wa michezo wenye paa la chuma na taa maglavu, unatoa nafasi bora ya mazoezi. Uwanja wa mpira wa kikapu unaonekana wazi na vijana wanashiriki kikamilifu. Miundo mbinu imara inasaidia shughuli za kimichezo shuleni. Kuta za rangi ya bluu na nyeupe zinapamba jengo hili.

Darasa hili lina madawati marefu, viti vya kutosha kwa wanafunzi na sakafu safi. Dirisha kubwa huruhusu mwanga wa kutosha kuingia, na mazingira yanapendeza kwa masomo. Miundombinu hii inasaidia mchakato wa kujifunza.

Mazingira ya chumba hiki yanaonyesha sehemu ya wanafunzi labda bweni. Kitanda cha ghorofa kipo katikati kikiwakilisha nafasi ya kulala kwa wanafunzi wawili. Mapazia mepesi hufunika dirisha yakitoa faragha na kudhibiti mwanga.

Mabweni ya wanafuzi yana vitanda viwili vyenye gorofa vikiwa na magodoro na mito safi ya blue . Miundombinu rahisi inatoa makazi ya kutosha kwa ajili ya elimu, mazingira yanatoa utulivu muhimi kwa masomo.

Uwanja huu wa michezo, ingawa unaonekana rahisi unawakilisha fursa muhimu ya kukuza vipaji vya wanafunzi. Miundo mbinu ya shule kama eneo hili la wazi, inaruhusu riadha na michezo mingine.

Mazingira ya bweni la shule yamejengwa kwa ajili ya wanafunzi. Miundo mbinu muhimu ya malazi inajumuisha vitanda vya ghorofa vinavoonyesha matumizi bora ya nafasi na magodoro yaliyotandikwa kwa usafi. Hii inaakisi utoaji wa makazi salama na yenye staha kwa ajili ya masomo na maisha ya wanafunzi shuleni.

Uwanja safi wa michezo unatumika kwa mafunzo ya wanafunzi wakifunzwa na mwalimu mzee. Miundo mbinu ya kisasa ikiwemo jengo la ghorofa inatoa mazingira bora ya kujifunza na kukuza vipaji. Wanafunzi wameketi chini kwa makini wakipokea ushauri muhimu kuhusu michezo na masomo.

Chumba hiki cha kulala kinaonyesha mabweni ya shule, ambayo ni muhimu kwa makazi ya wanafunzi. Miundombinu yake ya msingi inatoa mahali salama. Vitanda vimepangwa vizuri, vikiwa na vyandarua, vinavyoashiria umuhimu wa afya na ustawi katika mazingira ya kujifunzia.

Uwanja wa michezo unatumika kwa shughuli za ziada katika elimu. Wanafunzi wakiwa na sare za michezo wanashiriki kikamilifu, wakionyesha ari ya michezo shuleni. Mazingira ya nje yanapendeza, yakiashiria nafasi nzuri ya kujifunzia na kukuza vipaji.

Kituo hiki cha mazoezi ya viungo kipo chuo kikuu, kikiwa sehemu ya miundombinu ya elimu. Wanafunzi wanatumia vifaa vya kisasa kuboresha afya zao. Fursa hii inaleta ukuaji wa kimwili na kiakili, ikihimiza maisha yenye afya miongoni mwa jamii ya kielimu.

Wanafunzi wanashiriki michezo wa magongo uwanjani. Miundo mbinu ya michezo shuleni inaimarisha elimu ya viungo. Vifaa vya michezo vinapatikana, kuashiria umuhimu wa burudani na ukuzaji wa vipaji.

Haya ni maabara ya kisasa yenye vifaa kamili ya masomo ya sayansi. Viti imara na meza safi zinapatiana kwa wanafunzi kufanya majaribio. Miundombinu hii inasaidia kujifunza kwa vitendo na kuendeleza elimu bora.

Maktaba ya rununu yenye vitabu vingi imepangiliwa vizuri, ikitoa rasilimali muhimu ya kujifunza. Wanafunzi wanatumia nafasi hii ya kielimu, wakichagua vitabu kutoka kwenye rafu zilizojaa maarifa.

Vyumba hivi vya kulala vinatumika katika mabweni, vikitoa nafasi ya kuishi kwa wanafunzi. Vitanda viwili vya ghorofa vimepangwa ndani ya chumba, vikitumia nafasi kwa ufanisi mkubwa. Upatikanaji wa makazi kama haya ni muhimu, kwa uwezeshaji wa masomo, hasa kwa wanafunzi wanaoishi mbali na shule.

Majengo ya kisasa yanaonyesha miundombinu imara ya elimu yenye madirisha makubwa yanayoruhusu mwanga wa kutosha. Vifaa vya kujifunzia vimepangwa vizuri, vikionyesha mazingira safi yanayofaa Kwa masomo. Kuta nyeupe zinachangia hali ya utulivu na umakini.

Chumba kidogo kimepangwa kwa ajili ya masomo. Kitanda cha orofa kinatoa nafasi ya kulala, huku meza iliyoshikiliwa ukutani na kiti kimoja likitoa eneo la kusomea. Mazingira rahisi yanaruhusu umakini kwenye kazi za shule, na kupumzika baada ya masomo.

Kituo cha mafunzo ya kompyuta kimejaa wanafunzi wenye shauku. Miundo mbinu ya teknolojia ya habari na mawasiliano iko wazi ikijumuisha kompyuta kadhaa zenye skrini na vitufe. Mkufunzi mmoja anatoa usaidizi wa karibu kwa wanafunzi akihakikisha uelewa wa masomo.

Chumba hiki kina vifaa vya kisasa vya kufundishia vikiwemo meza zenye vifaa vya matibabu au sayansi. Miundo mbinu ya elimu inaonekana dhabiti ikiwa na vifaa vilivyopangwa kwa ajili ya kujifunza vitindo. Kuta zina mabango ya elimu na skrini za kuonyesha maudhui. Mazingira yanakuza masomo ya vitendo na utafiti.

Machengo haya yaliyochengwa Kwa safu yanakupa taswira ya tahazizi ya elimu, mbele yake Kuna miti mirefu inayotoa kifuli na kuongesa uzuri wa mazingira yanayofaa Kwa shughuli za masomo, dirisha na milango zimepakwa rangi ya kijani kipiji na nyeupe kwenye fremu

Mazingira ya ndani yanadhihirisha vifaa vya malazi vinavyohitajika kwa wanafunzi, kama vile vitanda vya ghorofa. Miundo mbinu hii muhimu inahakikisha makazi salama na yenye tulivu kwa ajili ya masomo. Uwepo wa vitanda vingi , unaashiria uwezo wa shule au taasisi kubeba idadi kubwa ya wanafunzi.

Wanafunzi hawa wa sekondari wanajishughulisha na majukumu ya nyumbani. Mmoja apika chakula, mwingine akata mboga. Ujuzi wa maisha wajengwa shuleni na nyumbani. Elimu ya vitendo ni muhimu kwa maisha ya baadaye.

Mwalimu mwanamke akivalia miwani amekaa mezani na mwanafunzi mwanaume anayeonekana kuwa na changamoto ya uoni. Wako katika mazingira ya kujifunzia labda maktaba au ofisi yaliyojazwa vitabu. Mazungumzo yao yanasisitiza umakini na usaidizi binafsi katika elimu jumuishi.

Wanafunzi wenye mahitaji maalum wanajifunza na walimu wao. Watoto hao wameketi kwenye viti vya magurudumu mezani wakishiriki kikamilifu katika shughuli ya kujifunza. Walimu wawili wanatoa msaada, mmoja akimsaidia mwanafunzi na mwengine akishirikiana nao wote. Wote wanatumia vitalu vya rangi wakifurahia mazingira ya kujifunza yanayojumuisha Kila mmoja.

Mwanafunzi huyu labda mwenye mahitaji maalum, anasoma kwa makini maktabani. Mikono yake imetulia juu ya kitabu kilichofunguka, akichunguza maarifa. Rafu za vitabu zilizopangwa nyuma zinatoa mazingira tulivu ya kujifunza. Utulivu huu unasisitiza umuhimu wa upatikanaji wa elimu kwa wote, bila kujali uwezo wao.

Mtoto huyu anajifunza kwa kutumia brail , mfumo muhimu wa kusoma na kuandika kwa wanafunzi wenye ulemavu wa macho. Mikono yake midogo inagusa kwa makini maandishi yaliyoinuka kwenye karatasi ikionyesha umakini katika kujifunza.

Mtoto mchanga anazingatia kadi za kujifunzia, labda namba au herufi zikiwa zimemzunguka mezani. Hali hii inaashiria mazingira rafiki ya kujifunzia kwa mtoto mwenye mahitaji maalum, ikisisitiza umuhimu wa vifaa maalumu na usaidizi wa kibinafsi katika elimu yake.

Mwanafunzi mwenye mahitaji maalum, akiwa amevaa vipokea sauti. Anaskiliza kwa makini maelekezo ya mwalimu wake. Mazingira haya yanaashiria kujifunza kwa umakini, huku vifaa maalum vikimsaidia mtoto kupata elimu inayo mfaa.

Mwalimu mwanaume anamfundisha mtoto mwenye mahitaji maalum wako karibu na ubao wakijifunza kwa pamoja mtoto anazingatia sana akipokea elimu maalum kwa ustadi hii inasisitiza umuhimu wa kujumuisha na kutoa fursa sawa za masomo.

Watoto wanne wakiwa shuleni mmoja wa kutumia kiti cha magurudumu wakionyesha umoja na furaha katika elimu jumuishi, wanafunzi hawa wakiwa na sare za shule wanawakilisha umuhimu wa kutoa fursa sawa za masomo kwa kila mwanafunzi bila kujali ulemavu.

Mtoto mwenye nywele za asili ameketi darasani akionyesha umakini, macho yake yanaangalia mbele kwa makini kuashiria utayari wa kujifunza, kijana huyu anaweza kuwa mfano wa uwezo wa wanafunzi wenye mahitaji mbalimbali wakipewa fursa sawa ya elimu.

Mwanafunzi mwenye mahitaji maalum anajifunza kwa furaha, akitabasamu kwa bashasha. Anaonekana ameketi mezani na vitabu akishikilia penseli ishara ya ushiriki kikamilifu katika masomo. Mazingira yake yanaonyesha utulivu na utayari wa kujifunza yakisisitiza umuhimu wa ujumuishaji na msaada stahiki katika elimu maalum.